Mwanaume mwenye shati la kijani na manjano anapata chanjo ya watu wazima kutoka kwa mhudumu aliyevalia sare la waridi. Watu wengine wamesimama kando wakisubiri nafasi yao.

Wanawake wamepanga foleni nje ya kliniki la kuondoka la beyond zero .Mfumo huu wa matibabu unaleta huduma karibu na wakaazi wa maeneo mbalimbali nchini.

Madaktari na wanafunzi wa udaktari wanaandamana wakishika vibango viwili. Wanaeneza ujumbe kuhusu umuhimu wa kutunza macho. Wanafunzi wamevalia sare zenye fulana nyekundu na suruali nyeusi. Daktari aliye mbele amevalia koti nyeupe wengine wamevaa barakoa za samawati.

Daktari aliyevalia glavu za samawati ameshika vifaa vya kuchunguza meno na kuwekelea mikono yake juu ya mabega ya mwanamme aliyeketi chini na kutabasamu.

Mtu anatabasamu na kuonyesha meno yake. Upande wa kushoto ni kabla ya kusafishwa na daktari wa meno. Na upande wa kulia ni baada ya kupata huduma na meno yakawa meupe zaidi.

Daktari wa meno aliyevalia kinga za samawati kwa mikono yake. Ameshika midomo ya mwanamume aliye na ndevu kwa nia ya kuchunguza meno yake yaliyo na mwanya upande wa juu.

Mschana anayetabasamu kwa upana, yuaonyesha meno yake, yaliyo katika hali nzuri. Amejipaka rangi ya huthurungi katika midomo yake.

Moto mkubwa unachoma majengo na watu wametoka nje na kusimama barabarani wakitazama. Moshi mwingi mweusi na wa kijivu unapanda juu.

Watu wawili waliovaa vikoti vya manjano vya kujiokoa wanapita ndani ya maji ya mafuriko katika harakati za kutoa huduma za dharura. Vipusi vya majnego yaliyoharibiwa vimejaa kila mahali.

Mwanamume ameshika tawi na anajaribu kuzima moto unaochoma nyasi iliyokauka na kutoa moshi mwingi. Moto kama huu huwa inashuhudiwa sana wakati wa kiangazi.

Wahudumu wa kwanza waliovalia shati zenye rangi nyekundu na nyeupe wanatembea kwa pamoja na kukagua eneo la mkasa. Wanaelekea upande wa vyumba viwili vilivyokaribu na miti mirefu.

Wanawake wawili, waliovalia mavazi ya kitamaduni wanatabasamu, wakipokea msaada wa vyakula, na mafuta ya kupika. Wengine wamekusanyika nyuma yao, baada ya kupata bidhaa zao.

Milima iliyofunikwa na miti ya kijani inaonekana hadi kwa upeo wa macho. Juu kuna barabara zinazojipinda na chini kuna bonde kubwa. Jua limewaka na mawingu meupe yamejitokeza.

Miti imekatwa katika sehemu kubwa ya msitu, mtindo huu ukiendelezwa sana huwa unachangia pakubwa kwa madiliko ya tabia nchi.

Latili maalum pamoja na kifaa cha mbao cha kupima urefu zimepangwa juu ya meza katika chumba cha kliniki ya watoto. Wazazi huleta watoto wao kila mwezi ili kuhakikisha wanakua wakiwa na afya bora.

Madaktari waliovalia magauni marefu ya kijani, wanamfanyia mgonjwa upasuaji. Mmoja anachunguza ndani ya mwili kwa kutumia kamera na picha inaonekana kwa runinga. Taa kubwa inamulika kutoka juu.

Chumba chenye mashine ya kupiga wagonjwa picha ndani ya miili yao almaarufu x-ray yanaonekana kwa kupitia dirisha kubwa. Kando ya dirisha kuna chombo cha kutoboa mashimo katika karatasi.

Kifaa cha kupima msukumo wa damu kimeegezwa kando ya kitanda hospitalini. Mhudumu wa afya anaonekana kushughulikia mgonjwa mmoja, mwingine akiwa amelala kitandani nyuma yake.

Karatasi imeandikwa taarifa kuhusu mgonjwa aliyelazwa katika wadi ya hospitali kuu ya Kenyatta. imepangwa kwenye faili lililo na hati zingine.

Chupa nyekundu yenye maandishi Tylenol .Hii ni dawa ya kumaliza maumivu kwa haraka. Ndani kuna tembe mia moja hamsini zilizo rahisi kumeza.

Kartoni nyeupe yenye maandishi meusi, mekundu na mengine meupe, juu ya alama nyekundu yaonekana. Maandishi yaeleza kuwa Kuna tembe elfu Moja za dawa ndani .Dawa zenyewe ni aina ya paracetamol inayomaliza maumivu kwa muda na kupunguza joto mwilini .

mtoto mchanga aliyezaliwa hospitalini amelazwa kwenye kitamba cha kijani, daktari aliyevalia glovu nyeupe anampaka dawa na kufunga kitovu chake kwa kibanio cha samawati.

Muuguzi aliyevalia kitambaa cha kijivu kichwani, barakoa na aproni ya samawati na mistari meupe juu ya mavazi yake, anajitayarisha kupima shinikizo la damu la mwanaume aliye kaa chini. Nyuma yao, kuna wahudumu wengine wa afya na vitanda vya hospitalini.

Chupa mbili ndogo zimewekwa karibu na shindano. Maandishi yanaeleza kuwa moja iko na chanjo ya BCG iliyounga na ya pili iko na maji yakuchanganya. Inapewa watoto walio chini ya mwaka mmoja.

Mtoto mchanga aliyezaliwa hospitalini amefunikwa na shuka nyekundu la kimasai. Daktari aliyeshika dawa ya kupaka mkononi pamoja na mama yake wamesimama kando.

Chupa mbili ndogo za dawa zimeekelewa juu ya kitambaa cha samawati. Chupa iliyo mbele ,ina maandishi meupe juu ya sehemu ya samawati na mengine meusi na mekundu chini yake. Kifuniko ni cha kijivu kutokana na maandishi ,ndani kuna chanjo ya BCG.

Vyuma vya mazoezi vyenye uzani tofauti vimepangwa pamoja, vimepakwa rangi nyeusi na kubandikwa vijikaratasi vya rangi tofauti, kila chuma ina umbo linalofanana na lile la birika.

Mwanariadha aliyevalia sare ya rangi nyeupe na nyeusi ameketi chini uwanjani na kushika paja la mguu wake wa kushoto, amefunga macho na kukunja uso kwa sababu ya kuhisi uchungu mwingi.

Vifaa vya chuma vya kufanyisha mikono mazoezi ili ipate nguvu, sehemu za kushika ni za plastiki iliyo na rangi za samawati nyeusi na kijivu.

Mimea ya mahindi inakuzwa kwenye shamba. Hii ni nafaka yenye wanga inayotumika kama chakula cha binadamu na pia mifugo.

Mmea huu una matawi mengi, na makubwa ya kijani. Maua yake ni ya rangi ya zambarau. Sehemu zake tofauti hutumika kutengeneza dawa za kiasili.